Hapa tunaona mtoto akiona tarakilishi, spika za maskio. Anaskiza muziki na pia kusoma kupitia mtandao ili kujua mengi. Kuna begi, bidhaa tofauti tofauti katika hii nyumba, kiti pia.

Hiki ni chumba cha malazi, tunaona kitanda ambacho kimetandikwa vyema sana. Katika ukuta tunaona kuna rangi zimepakwa za kupendeza, ili kuleta ladha safi katika chumba hicho.

Hiki ni chuba cha malazi ambapo haswaa wanafunzi wa shule hutumia. Tunaona vitanda ambazo zimetengenezwa mbilimbili na zimetandikwa kutuia vutambaa nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Tunaona kuwa kuna chuma na manguo ambazo zimewekwa kwa dirisha na kwa chini ya vitanda.

Hapa ni bweni ambapo wanafunzi wanalala. Tunaona kuna vitanda, ndoo, mitungi, kuna vitambaa, nguo, milango, dirisha, kuna mwangaza ambayo unaleta mwangaza katika chumba hiki.

Katika darasa hili kuna dawati na viti, ambazo hupea wanafunzi kazi rahisi wakati wa kusoma. Picha zilizo ukutani husaidia wanafunzi kuelewa vyema. Na rangi iliyo ukutani pia hufurahisha wanafunzi kuwaridhisha pia.

Katika hili darasa kuna wanafunzi ambao hawana uwezo wa kuongea, wanatumia ishara ili kuolewana. Tunaona kuna meza, vitabu, kalamu, mabegi ambazo zimebeba vitabu za wanafunzi.